Hapa kuna mtu ambaye ako na jug halafu kuna maziwa. Huyu mtu anakaa anauza maziwa hapa kwa ATM . Na ameweka maziwa kwa kikombe ni kama anataka kuuzia mtu.